Hii ni chupa ya Nature Made Iron Gummies iliyo na kipimo cha kumi na nane chuma pamoja na Vitamini C. Chupa ina rangi ya manjano yenye maandishi mingi inayoeleza faida za bidhaa ikiwemo kuimarisha seli nyekundu za damu na kusaidia ufyonzaji wa chuma. Kwenye label kuna picha ya matunda ya rasiberi yaliyo na rangi nyekundu.

Mtu mmoja, akiwa amevalia mavazi kamili ya kujikinga ya rangi ya manjano, ananyunyuzia dawa kwenye mimea shambani. Amevaa balakoa na glove ,akionyesha tahadhari dhidi ya kemikali anazotumia. Amebeba tangi la kunyunyuzia mgongoni na anatumia bomba kuelekaza dawa kwenye mimea iliyopandwa kwa mistari. Eneo hilo lina udongo mwekundu na linaonyesha shughuli za kilimo, zinazo hitaji matumizi ya dawa.

Kifurushi cha dawa kiitwacho Azomax mia tano ambacho ni Azithromycin, dawa hii ni kinga dhidhi ya bakiteria na inafahamika kuwa na vidonge sita pakiti ya palsitiki yenye vidonge vitatu vyeupe inaonekana chini ikionyesha umbo la dawa nembo ya kampuni ya OPS pia inaonekana wazi.

Upande wa kushoto kuna pakiti ya vidonge vya manjano, pengine ni virutubisho. Katikati kuna kipimajoto cha zebaki kinachotumika kupima joto la mwili. Kulia kuna mioyo mitatu nyekundu ikifanana na rangi ya masingi ambayo inaweza kuashira upendo, utunzaji wa afya na moyo. Kwa ujumla, tunaweza kujitunza na kufuatilia afya kwa kutumia dawa, virutubisho na vifaa vya tiba.

Mhudumu wa afya akiwa amevalia kinyago cha uso na sare ya rangi ya manjano anachota dawa kutoka kwene chupa ndogo kwa kutumia sindano. Anashika chupa hiyo kwa umakini huku akijaza sindano akionyesha utaalamu katika kazi yake. Nyuma yake kuna sehemu ya dirisha la chumba cha matibabu au kliniki. Hali hii inaonyesha maandalizi ya chanjo au dawa kusisitiza umakini na utaratibu unaohitajika katika utoaji wa huduma za afya.

Mandhari inaonyesha duka la asili la mimea, dawa au bidhaa za kitamaduni. Rafu nyingi zimejaa chupa ndogondogo, chupa za plastiki zenye mafuta, asali au dawa za kienyeji. Kwenye rafu za chini kuna ndoo za plastiki zilizojaa vitu, huenda ni unga la mimea au viungo. Kwenye sakafu kuna michoro au picha za kitamaduni ambazo zinaonyesha watu, miti na mandhari mingine.

Katika chumba cha matibabu, mwanamke ameshikilia mtoto mchanga, aliyevikwa blanketi jeupe. Mwanamke huyo, ambaye anaweza kuwa mama, anatazama chini kwa tabasamu, karibu naye, mtaalamu wa afya, aliyevaa sare nyeupe ya nesi, anasimama na kumshika mtoto kwa upole. Chumba hicho kina ukuta wa rangi ya blue hafifu na dirisha kubwa linaloleta mwangaza wa kutosha. Nyuma yao kuna kifaa vya kompyuta.

Mwanamke ameketi kwenye kitanda chenye mito na matandiko mengi. Amevaa shati la kijivu. Juu yake amevaa fulana ya buluu yenye nembo ya CBO Tabitha. Anashika kitambaa au nguo ndogo mkononi mwake huku akionekana akizungumza au akieleza jambo. Muonekano wake unaonyesha umakini. Nyuma yake kuna ukuta wa rangi ya udongo. Inaashiria kuwa anaweza kuwa nyumbani.

Daktari wa meno ambaye amevaa sare ya buluu na glavu nyeupe anatumia kifaa maalum kinachotoa mwanga wa buluu kutibu meno ya mgonjwa. Mgonjwa mwanamke analala kwa utulivu kwenye kiti maalum cha daktari wa meno. Mwangaza mkali wa buluu unaangazi mdomo wake wazi kuonyesha mchakato wa matibabu. Daktari anafanya kazi yake kwa umakini na bidii akionyesha jinsi madaktari huwahudumia wagonjwa. Picha inaonyesha matumizi ya teknolojia.

Mkulima amevalia mavazi ya kinga. Ikiwemo suti ya kijivu, kofia na glavu za kijani. Anatumia pampu kubwa ya kupulizia dawa, iliyo na chombo cha maji mgongoni. Kunyunyizie mimea iliyo shambani. Mimea pia inaonekana kuwa ya viazi na imepandwa kwa safu. Ikiwa na majani ya kijani kibichi. Dawa hiyo inanyunyiziwa inaonekana kama moshi mweupe. Mandhari ya nyuma inaonyesha milima iliyo na miti na nyasi.

Daktari wa meno akiwa na msaidizi wake wanachunguza kinywa cha mgonjwa. Daktari amevaa magwanda ya bluu na msaidizi amevaa magwanda meupe. Wote wamevalia barakoa na glovu. Kifaa cha kumulikia kinywa cha mgonjwa kipo juu yake huku wakionekana kama wanachunguza meno ya mgonjwa huyu.

Mwanaume anatoa chanjo kwa mtu mwingine aliyejeti kwenye kiti, akiwa ameinua mkono yake, wote wawili wamevaa barakoa, toa chanjo amevaa fulana ya njano yenye mistari ya kijani, na mtu anaye chomwa sindano amevaa nguo nyeupe na barakoa nyeusi, nyuma yao kuna foreni ndefu ya watu wengi ambao pia wamevalia barakoa, wakisubiri huduma hio, hali hii inaonyesha shuguli ya chanjo ya uma inayo onekana kufanyika nje ya uwanja wazi wazi.

Majengo yaliyoanguka yamegeuka kuwa kifusi kikubwa ikionyesha janga la uharibifu. Wataalamu wa uokowaji wakiwa wamevalia kofia ngumu za manjano na sare za Nairobi County Fire and Rescue Service wanapatikana eneo hilo. Wanachunguza kifusi mmoja akipanda juu yake, kuashria juhudi za kutafuta watu waathirika au kufanya tathmini ya uharibifu.

Mwanamke anayetabasamu amesimama ndani ya chumba akiangalia kamera. AMevalia fulana ya kijivu yenye nembo na suruali ya jinsi ya buluu. Mikononi mwake anashikilia vifaa vinavyotumika kwa tiba ya misuli, mashine nyeusi ya masaji na kifaa kingine cha kufanyia mazoezi ya misuli chenye mpini wa zambarau. Nyuma yake kuna dirisha la pazia la buluu.

Hapa tunaona rundo la chupa ndogondogo ambazo zimejazwa ungwa wa rangi ya kahawia. Kila chupa ina kifuniko cha chuma cha rangi ya fedha. Chupa hizi zimelala kwa njia isiyo ya kawaida. Nyuma ya chupa kuna kitambaa cha rangi ya kahawia na mistari. Bidhaa hio inaweza kuwa dawa au unga wa kutumika katika matibabu ya kienyeji.

Daktari wa meno amevalia kanzu nyeupe barakoa na glavu akimchunguza mgonjwa aliyelala chini . Mgonjwa amevalia nguo ya waribi yenye alama za blu . Nyuma yao kuna bango kubwa lililoandikwa Kinga Africa free dental na geneva global . Bango linaonyesha kuwa hii ni kliniki ya bure ya meno .Hapa tunaona umuhimu wa afya ya meno na shirika la msaada katika kutoa huduma za afya .

Kikundi cha watu watatu wamesimama nje karibu na mitungi ya maji ya rangi ya bluu iliyowekwa kwenye stendi. Wote wamevaa barakoa huku mwanamke mmoja akionyesha namna ya kunawa mikono, akiwa ameinua mikono yake. Karibu naye kuna mwanamke mwengine aliyevaa nguo nyeupe na suruali ya pinki na mwanaume aliyevaa nguo za kijeshi. Inaonekana kampeni ya afya ya umma hasa kunawa mikono kwa muujibu ya taratibu na kuzuia magonjwa ya.

Wataalamu kadhaa wamevalia mavazi maalum ya kinga wakiwa wamebeba vifaa kunyunyizia dawa migononi mwao. Wanasonga mbele kwenye shamba refu la kijani kibichi. Vifaa hivyo vimeunganishwa na mirija mirefu wakiwa tayari kwa kunyinyizia dawa za kuuwa wadudu au magugu. Mavazi hayo maalum huwakinga na kemikali wanazozitumia. Hapa tunaone kuwa juhudi za kulinda mazao zimetiliwa maanani.

Hili ni eneo la makazi ya wakimbizi au kambi iliyotawanyika. Vituo vidogovidogo vimetengenezwa kwa kutumia turubai, nguo na vifaa vingine visivyokuwa imara. Eneo hili linaonekana kuwa kame na lisilo na mimea mingi. Katika mstari wa mbele tunaona chombo cha maji cheupe kikiwa kimetengwa juu ya jedwali la mbao lenye ghorofa mbili.

Mtu anamimia kidonge kimoja cha rangi ya machungwa kutoka kwenye chupa ndogo kwenye kiganja chake . Mwili wa chupa ni mweupe , kidonge hicho kinaonekana kuwa kidogo . Hapa tunaona umuhimu wa kutumia dawa kwa uangalifu kwani inaonekana ni kidonge kimoja tu ndicho kinatolewa , hali hii inaweza kuashiria utumiaji wa dawa za maumivu.

Daktari wa kike amevaa koti jeupe na miwani ya kujikinga anachunguza meno ya mwanaume aliye na ndevu. Mwanaume huyu amevaa miwani ya kinga na amefungua mdomo wake wazi. Daktari anatumia vifaa vya meno kumsaidia msaidizi wake akiwa nyuma akiangalia . Mandhari inaonyesha kliniki ya kisasa ya meno yenye vifaa vingi vinavyoonekana , Hali hii inaonyesha mchakato wa matibabu ya meno.

Sanduku la chanjo ya homa ya manjano iitwayo Stamaril, linaonekana limefunguliwa. Kando yake kuna chupa ya unga, sindano iliyojazwa kimiminika na sindano mbili za ziada. Kifurushi hiki kina kila kitu kinachohitajika ili kutengeneza na kutoa chanjo hiyo; ambacho ni unga na maji ya kuchanganyia. Viungo vyote vimepangwa vizuri, tayari kwa matumizi.

Daktari wa meno na msaidizi wake wanatibu mgonjwa. Daktari aliyevaa magwanda ya bluu, anachunguza mdomo wa mgonjwa. Msaidizi wake aliyevaa magwanda meupe anaumulika mgonjwa kwa taa maalum na kutumia kifaa cha kufyonza. Wote wamevalia barakoa na glovu. Mgonjwa, mwanamke, amelala kwenye kiti maalum cha meno kwa ajili ya matibabu.

Mwanaume mzee anafungua sanduku la kobe lililojaa vifurushi vidogo. Anaonekana kuwa katika hali ya umakini. Amevalia kanzu nyeupe na kofia nyeupe. Sanduku hilo linaonekana kujaa vitu na pembeni yake kuna karatasi zilizojazwa maandishi na ua moja lenye rangi ya machungwa. Taswira kuashiria mganga wa kienyeji akiandaa dawa zake au mzee akitoa vitu vyake muhimu ikionyesha umuhimu wa vitu viliomo.

Watu wawili wanatembea katika eneo la jangwa lenye mawe na mchanga. Mbele yao kuna mifupa ya mnyama mkubwa aliyekufa kutokana na ukame. Watu hawa wamevaa mavazi ya kitamaduni na wanatembea kuelekea mti mdogo ulio katika upeo wa macho. Hali inaonyesha hatari mbaya za ukame kwa mifugo jamii zinazotegemea mvua.

Mwanaume amevaa kanzu nyeupe na barakoa ya bluu. Anazungumza na watu wengine wawili. Mmoja ya watu hao wanatazama naye, amevalia barakoa nyeupe na fulana ya rangi ya bluu. Yule mwanaume aliyevalia kanzu nyeupe anaelekeza kidole chake kwa mtu mwingine ambaye haonekani vizuri, huku akiwa ameshikilia simu. Nyuma yao kuna rundo la katoni, pamoja na bango la unicef.

Madaktari wawili wa meno wanashughulikia mgonjwa mmoja ndani ya chumba cha matibabu ya meno. Daktari mmoja amevalia koti jeupe na mwingine amevalia kodi la bluu. Mgonjwa amelala kwenye kiti maalumu cha matibabu ya meno, huku meno yake yakichunguzwa kwa umakini. Vyombo vya matibabu ya meno vinatumika katika matibabu haya. Mandhari ya chumba inaonyesha mazingira ya kisasa na usafi ya matibabu.

Fungu la vitu linaonyesha kitu cha udongo kilichofungwa kamba nyeupe na shanga zenye rangi nyekundu na nyeusi. Kina kimefichwa kikiwa kimewekwa juu ya chombo cha rangi nyeusi. Vitu vingine vimeonekana pembeni kama vile chupa za plastiki, glasi na vifurushi vya rangi ya bluu na nyeupe. Vifaa hivi vinaweza kuwa vya mganga wa kienyeji au dawa.

Huu ni mkusanyiko wa vitu vinanvyohusiana na matambiko ya kienyeji. Hapa kuna kibuyu kikubwa kilicho na kamba na vitambaa. Karibu na kibuyu kuna vitu vingine vidogo vilivyofungwa kwa kamba na vitambaa vyenye rangi mbalimbali. Nyuma ya vitu hivyo, kuna sanamu ya mwanume iliyochongwa kwa mbao . Vitu hivi vyote vimezungukwa kwa kamba na vito. Hali hii inaweza kuashiria mazingira ya mganga au utamaduni wa kienyeji.

Mamia ya panzi wanaruka angani wakitengeneza wingu kubwa. Baadhi ya panzi wako karibu na kamera huku wengine wakiwa mbali. Jua linaonekana katikati likifanya iwe vigumu kutofautisha baadhi ya panzi. Chini kuna vichaka vya mimea ambavyo vinaonyesha uwezekano kwamba panzi hawa wanaatua au wameruka kutoka hapo. Hali hii inaonyesha uvamizi wa panzi ambayo inaweza kuashiria janga la njaa.

Mwanamke ameketi kwenye kiti. Amevaa nguo ya hospitali na anamshikilia mtoto mchanga aliyefungwa kitambaa cha rangi ya waridi. Anaangalia mtoto wake kwa upendo, akionyesha uhusiano wa dhati wa mama na mwana. Mtoto anaonekana kuwa mdogo. Na mazingira yanaonekana kuwa hospitali.

Katika mandhari haya ya hospitali, mtaalamu wa afya labda nesi anashughulika na mtoto mchanga aliye ndani ya mashine. Mashine hiyo ni ya plastiki ya uwazi na ina vifaa vya kupima joto na hewa ndani yake. Nesi huyo amevaa nguo ya buluu yenye madoadoa meupe na anaonekana akimshughulikia mtoto kwa uangalifu kupita tundu la mikono kwenye mashine. Nyuma yake kuna mashine nyingine yenye mtoto mwengine ndani yake.

Mwanaume anatazama bango lililobamdikwa kwenye nguzo. Bango hilo lina habari kuhusu daktari Kongo, anayedai kumvuta mpenzi, kugusa biashara na mambo mengine. Majina hayo yanaonekana kwa maandishi ya bluu na nambari ya simu yake. Kuna majani yanayoziba bango lote.

Daktari wa kike aliyevaa sare ya kijani kibichi na glavu anasimama kando ya kitanda cha hospitali akitunza mgonjwa ambaye amelala na kufunikwa kwa shuka nyeupe . Kwenye shuka hiyo kuna nembo . Nyuma yao kuna mashine ndogo ya kufuatilia mapigo ya moyo na hali ya mgonjwa ikiashiria kuwa huyu ni mgonjwa mahututi . Inaonekana kuchukuliwa ndani ya hospitali au chumba cha matibabu , daktari anafanya kazi yake.

Huu ni mikusanyiko wa mabuyu yaliyopambwa kwa nyuzi, shanga na vifaa vingine yakiwa yamewekwa kwenye ardhi. Kila buyu limeundwa na ukubwa tofauti na baadhi yake yanaonekana kuwa na kamba zilizofungwa pande zake. Mabuyu haya yanaweza kuwa yanatumiwa kwa ajili ya kuhifadhi vinywaji lakini pia yanaweza kuwa yanatumiwa kwa shughli za kitamaduni Mbali na mabuyu tunaona chupa ndogo ya plastiki ya rangi ya machungwa imeanguka. Mandhari hii inaonyesha nguo na vifaa.

Mtu amekaa chini kwenye mkeka ndogo, akiwa amevalia mavazi ya kitamaduni. Ameshika fimbo na kitu kinachofanana na mkia wa mnyama. Mbele yake kuna vitu mbalimbali ikiwemo chombo cha udongo, ngozi ya mnyama iliyokunjwa na mawe au mbegu ndogo zilizotawanyika. Mazingira yanaonekana kuwa nje ya nyumba karibu na ngazi ndogo, kuashiria desturi ya kimila.

Mama mchanga, akiwa amelala kitandani hospitalini, amemkumbatia mtoto wake mchanga kwa upendo, anaangalia mtoto wake kwa furaha huku akimshikilia kwa upole. Mtoto mchanga amevika kwa blanketi la mistari na kofia ndogo. Hali hii inaonyesha uhusiano wa dhati wa upendo kati ya mama na mtoto baada ya kujifungua. Picha inaonyesha wakati mtakatifu na wenye hisia tele.

Wataalamu wawili wa afya ya meno, mwanaume na mwanamke wakiwa wanamhudumia mgonjwa. Wote wawili wamevalia sare za hospitali na barakoa huku mwanamke akiwa amevaa kanzu nyeupe na ya daktari. Mwanamke huyo anajishughulisha na kutumia vifaa vya kutibu meno ya mgonjwa huku mwanamume akimsaidia. Nyuma yao kuna mashine za matibabu ya meno pamoja na skrini ya kompyuta ikionyesha mazingira ya sasa kliniki ya meno.

Picha inaonyesha mafuriko makubwa. Barabara imefunikwa kabisa na maji mengi ya hudhurungi na magari kadhaa yamekandamizwa na maji hayo. Gari moja la rangi ya kijani kibichi linaonekana limefurika na maji. Mbali kabisa tunaona majengo yaliyosimama kwenye maji haya na kuna basi la shule, magari mengine na tingatinga. Hali hii inaonyesha uharibifu mkubwa wa mali.

Hapa tunaone jengo ogo la buluu na nyeupe lililowekwa bomba la maji likionekana kuwa mahali pa kupata maji safi. Wanawake na watoto kadhaa wamekusanyika karibu na bomba hilo wakijaza maji kwenye vyombo vyao vya njano. Katika sehemu ya mbele ya picha, kuna mtu aliyevaa shati lenye miraba meupe na kahawia akipita. Hali hii inaonyesha shughuli ya kila siku ya jamii katika mazingira ya vijijini au ukame.

Hapa tunamwona mwanamke aliye kaa kwenye kiti cha daktari wa meno huku akitabasamu kwa furaha akionyesha ishara ya gumba iliyoinuliwa juu, mwanamke huyu anaonekana kuwa na meno meupe na ya kuvutia, ishara kwamba matibabu aliyoyapata yalifaulu, nyuma yake anasimama daktari wa meno akiwa amevalia mavazi meupe na kofia ya buluu pamoja na glavu, daktari huyo pia anatabasamu kwa furaha ikiashiria kurithika na matokeo ya matibabu.

Daktari akiwa amevalia koti jeupe la maabara, anasimama karibu na kitanda cha hospitali, anashika kwa uangalifu kifaa cha kijani kinachotumika kusaidia kupumua, kinachojulikana kama ambubag . Nyuma yake kuna mashine ngumu za matibabu, ikiwemo mashine ya kupumua, inayothibitisha kuwa yuko katika mazingira ya hospitali au chumba cha wagonjwa mahututi.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa ndani ya chumba ambacho kinaonekana kama kliniki. Daktari huyo amevalia sare ya bluu, barakoa na miwani maalumu ya kukuza. Anatumia vifaa vya matibabu kutibu meno ya mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Mgonjwa mwanaume mweusi anaonekana amemakinika akifanyiwa matibabu. Nyuma yao kuna meza, viti na vifaa vingine vya kliniki. Hali ya mahali hapa inaonekana kama ya kisasa.

Mwanamke amesimama mbele ya ubao wa rangi nyeusi uliopakwa chaki; akishikilia kitambaa chenye rangi ya zambarau na nyeupe. Amevaa shati nyeupe na suruali ya jeans . Anazungumza na darasa na anacheka kwa furaha. Nyuma yake kuna mwanamke mwingine aliyeketi kwenye kiti cha plastiki. Amevaa shati nyeupe na ameshikilia chupa ya maji. Wote wawili wanaonekana kuwa katika darasa.

Msichana mdogo anafanyiwa mazoezi ya viungo akisaidiwa na watu wazima wawili. Amesimama kwenye mikele ya bluu na anashikilia pampi hili kwa usaidizi. Mmoja wa watu wazima amepiga magoti nyuma yake akimsaidia kutembea huku Yule mwingine akimshika mikono yake. Msichana huyo anatabasamu akionyesha kufurahia. Eneo lina vifaa vingine vya mazoezi.

Eneo la makazi limejaa maji ya mafuriko yenye rangi ya kahawia watu wakiwemo watoto wanajaribu kupita katika maji hayo upande wa kushoto kuna nyumba na mbuzi wakiwa wamesimama kwenye sehemu kavu nyumba limejengwa kwa mawe na mabati mafuriko yanaonekana kuwa swala kubwa linalokabili wakaazi wa eneo hilo huenda kutokana na mvua kubwa.

Mwanamke ameketi kwenye kiti amamshiks mtoto mchanga aliyefikwa kofia nyekundu huku muhudumu akiwa amevaa fulana njano na barakoa akimchuma sindano ya mkono mtoto huyo, mwanamke huyu anamuhudumu wa afya wote wamevaa barakoa, nyuma yao kuna watoto wengine wengi waliao valia fulana za njano ikionyesha mazingira ya kampeini ya chanjo ya umma au kituo cha afya.

Hii ni chumba ya dawa ambayo inaonekana kuwa na dawa. Inazalishwa na kampuni ya gymnastics nutrition . Chupa hii imewekwa kwenye eneo jeupe. Inaonekana kuwa na vidonge thelathini vya rangi nyekundu. Nembo ya dawa hiyo inaeleza kuwa inasaidia afya ya mifupa, moyo, misuli na mfumo wa kinga ya mwili. Nembo pia inasema kuwa ni kiboresha lishe. Chupa hiyo inaonekana kuwa ya plastiki na ya uwazi na ina kifuniko.

Tunashuhudia tukio la mtu mzima akimpaka mtoto kitu kwenye kidole gumba. Anatumia alama ya kudumu yenye maandishi indelible kwa kiingereza. Tukio hili linaweza kuhusiana na chanjo au kupiga kura ambapo alama ya wina isiyofutika hutumiwa kudhibitisha kwamba mtu ameshiriki. Mikono miwili inashikana kwa makini ikaonyesha mwingiliano wa karibu na utaratibu unaofuatwa.

Tunashuhudia athari kubwa ya mafuriko kutoka angani, sehemu kubwa ya ardi imefunikwa na maji machafu ya kawahia, barabara iliyojengewa imezungukwa na maji, huku baadhi ya miti ikionekana juu ya maji kuna daraja moja linaloonekana likivuka maji hayo, hii inaashiria janga la asili lilosababishwa na mafuriko makubwa likiadhiri mazingira ma miundo mbinu.

Mtu anasafirisha vitu vyake kwa kutumia mtumbwi mdogo wa mbao, akivuka mto au eneo lenye mafuriko. Mtumbwi umejaa vitu mbalimbali kama vile magodoro, mabegi na mablanketi. Mtu huyo amevalia koti jekundu na anatumia fimbo kusukuma mtumbwi. Hali hii inaweza kuonyesha uhamaji wa watu kutokana na mafuriko au uhaba wa njia mbadala za usafiri.

Mwanaume amevaa balakoa nyeupe. Anamshikilia mtoto mchanga kwa upole. Anakaa kwenye benchi refu huku mtu mwingine ambaye haonekani uso wake akionekana kumchoma mtoto sindano kwenye mkono. Mtoto amevalia nguo nyeupe na anatazama chini, huku mwanaume anayemshikilia, akionekana kuwa makini sana. Tukio hili linaeza kuwa katika kituo cha afya, ikionyesha umuhimu wa chanjo kwa watoto.

Kikundi kikubwa cha watu wazima na watoto wamekusanyika katika eneo la wazi. Wengi wao wameketi kwenye viti vya plastiki. Wote wamevaa barakoa na wengine wamefunika nyuso zao kwa vitambaa. Watu wengi wamenyoosha mikono yao juu kwa ishara ya kushangilia au kuungana. Mandhari inaonyesha nyumba za udongo zilizojengwa kwa miti na majani. Inaonekana kama kuna mkutano au sherehe ya kijamii. Hali hii inaonyesha shuguli za kijamii.

Daktari wa meno amevaa koti jeupe ,barakoa na glovu akichunguza mdomo wa mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti maalum cha matibabu ya meno . Daktari anatumia sanaa mbili za meno, akichunguza meno na fizi za mgonjwa . Mandhari inaoyesha ofisi ya daktari wa meno lenye kabati za mbao na kaunta zenye vifaa mbalimbali . Hapa ni mchakato wa uchunguzi wa meno.

Meza ndogo ya rangi ya nyekundu imewekwa nje. Juu yake kuna idadi kubwa ya chupa ndogo za plastiki zenye dawa au kemikali mbalimbali. Pia kuna chupa za maji, gazeti au kitabu na kikombe cha pinki. Karibu na meza kuna kiti cha kijani kibichi chenye rundo la karatasi na vitu vingine. Hali hii inaweza kuashiria biashara ya dawa za kienyeji au mtaalamu wa dawa za mimea.

Daktari wa kiume amevaa koti jeupe la daktari na balakoa ya samawati, anashika mkono wa mgonjwa akiangalia bega lake. Mgonjwa ameketi na amevaa kofia ya samawati na shati la miraba. Mgongo wake ukiwa umeelekezwa kwa kamera. Daktari anaonekana kumpima mgonjwa akielekeza macho yake kwenye mkono wa mgonjwa. Mandhari inaonekana kuwa kliniki ya wazi.

Hapa inaonyesha meza iliyojaa vitu vinavyohusiana na matambiko ikiwemo mishuma, vitabu vya zamani, kadi za kuchezea, mawe madogo na vyombo vidongo vyenye vitu visivyoeleweka. Nuru ya mshumaa inaangazia vitu hivyo ikionyesha mazingira yenye giza. Juu na chini, picha imewekwa maandishi makubwa yenye rangi nyeupe. Dr. Galazinga na powerful witch doctor yakifunua kuwa tangazo la mganga wa kienyeji.

Mafuriko makubwa yanaonekana mitaani yakifunika barabara mzima. Gari ya rangi ya fedha linapita kwenye maji mengi na kusababisha maji kutawanyika pande zote mbili. Gari lingine la kibiashara linaonekana kwa mbali likipita Kwenye maji hayo. Barabara iliyo Kando ya hifandhi ya bustani yenye miti na taa barabara pia limefunikwa kabisaa.

Mtaalamu amevalia suti nyeupe ya kujikinga, na anatembea huku akipuliza moshi mweupe kutoka kwenye mashine maalum iliyo mgongoni mwake. Moshi huo unatoka nyuma yake. Inaonekana kuwa anafanya shughuli za kudhibiti watu au kufanya usafi wa mazingira. Eneo hilo linaonekana kuwa mta na nyuma yake kuna huwa wa miti na uzuio wa mabati.

Daktari amekaa kwenye meza akiongea na mgonjwa, amevalia kanzu nyeupe, na taa ndogo kichwani, ikionyesha utaalamu wake na daktari anatumia mikono yake kueleza jambo. Na mgonjwa amevaa nguo ya rangi nyekundu na njano, akimskiliza kwa makini. Watu wengine wa kiliniki au wagonjwa wengine, wanaonekana nyuma, hapa tunaona umuhimu wa daktari na mgonjwa.

Muuguzi wa kike amevaasare ya bluu na barakoa anampa mtoto mdogo sindano mama wa mtoto amemshikilia mtoto wake kwa nguvu iliasisonge na pia anampa faraja, wote wawili muuguzi na mama wamevalia barakoa ikiashiria kwamba wako mahali ambapo kuna umakini mkubwa wa usafi na afya, mtoto mchanga aliyevaa mavazi ya bluu anaonekana kuwa anaogopa muuguzi anafanya kazi yake kwa umakini na kwa bidii.

Kikundi cha watu wanne wamesimama nje ya nyumba, wawili kati yao mwanaume na mwanake wamevalia fulana za usalama za njano katikati yao kuna chombo kikubwa cha maji ambacho kimefungwa kwenye stendi ya chuma. Chombo hicho kina maandishi ya safisha maji , okoa maisha. Wanaonekana kujadili jinsi ya kutumia chombo hicho . Hii inaashiria mradi wa jamii unaohusiana na usafi wa maji na afya.

Chupa alitoa moja iliyojaa kinywaji chenye rangi nyekundu imeangaziwa, nembo ya chupa ina nembo ya HB Honest Botanics na jina la bidhaa, Arorwet, na maelezo mengine ya bidhaa. Chupa imewekwa kwenye sehemu nyeupe na nyuma yake kuna miti na majani ya kijani kibichi. Hapa, tunaona kutumika kama tangazo la dawa ya kienyeji ya Arorwet, ikionyesha asili yake.

Mwanamke amevalia shati ya njano na barakoa na miwani. Anazungumza na mwanamke mwingine aliyevaa shati ya kijani kibichi. Wote wamekaa kwenye viti vya plastiki, wakitazamana kwenye meza ya mviringo. Juu ya meza kuna chupa ya kusafisha mikono. Mazingira ni ndani ya hema kuta zikiwa na za kitambaa cheupe. Hapa tunaona daktari na mgonjwa katika kambi ya matibabu au kituo cha kutoa ushauri.

Hapa tunaona vifaa vya matibabu, ikiwemo sindano iliyojaa maji na chupa ndogo ndogo kadhaa. Chupa moja katikati ina label iliyoandikwa wazi. Ikionyesha chanjo ya homa ya manjano. Kando yake kuna balakoa ya rangi ya blue .Vifaa hivyo vimepangwa kwenye meza ya rangi ya pink .Hapa tunaona umuhimu wa chanjo ya manjano, inatukumbusha umuhimu wa kujikinga dhidi ya magonjwa.

Daktari wa meno amevalia kanzu nyeupe, glovu na barakoa. Anamtibu mgonjwa wa kike. Ameweka taa kichwani mwake ili aone vizuri mdomo wa mgonjwa. Mgonjwa aliyevaa barakoa ya bluu iliyoshuswa kidevuni, ameketi kwenye kiti maalum cha matibabu. Daktari anatumia zanaa maalum ya meno kumchunguza mdomo wa mgonjwa.

Hapa kuna meza ndogo iliowejwa nje, ikiwa imejaa chupa mbali mbali za kioo zenye dawa za asili, kando ya meza hio, kuna bango kubwa lenye maandishi, daktari Mduba tiba ya magonjwa, likitangaza huduma za mganga wa kienyeji na namba za simu, kwenye eneo la nyuma kuna, baiskeli iliyotegemea uzio, manthari inaonekana kuwa kando ya barabara au eneo lenye harakati.

Hizi ni bidhaa mbili za kiafya zinazotokana na mimea zinayotengenezwa na kampuni ijulikanayo kama Dally Herbs. Bidhaa ya kwanza, mtiki, inapatikana katika chupa ndogondogo za maji ya hudhurungu zenye nembo za rangi ya zambarau. Imeandikwa nguvu ya kiume. Bidhaa ya pile, mkoko, unaopatikana katika chupa ndogondogo za plastiki zenye nembo ya rangi ya kijani. Bidhaa hizi zote mbili ni za kutoka kwa mimea.

Katika mkusanyiko wa watu wengi wanawake na wanaume kadhaa wamesimama wakiwa wamevalia sare za buluu zilizowekwa logo na maandishi, mwanamke mmoja anayeweza kua kiongozi anazungumza na kundi huku akishika karatasi fulani, watu wengi kwenye kundi hilo wanaonekana kumuangalia na kumskiza kwa makini, wengine wakitabasamu, wengi wa wanawake hao wamevaa sketi za kienyeji.

Mwanamke ameketi kwenye kiti jekundu, akipokea sindano ya chanjo kutoka kwa mtaalamu wa afya. Wote , wawili wamevaa balakoa, kuashiria umuhimu wa kujikinga na magonjwa ya kuambukiza. Mwanamke, anayechomwa chanjo, amevaa fulana nyeupe, suruali ya blue na viatu nyeusi. Mtaalamu wa afya, amevaa nguo ya rangi nyeusi na nyeupe, anachoma sindano kwenye mkono wa juu na wa mwanamke huyo.

Daktari wa meno na msaidizi wake wanashughulikia mgonjwa ambaye ameketi kwenye kiti cha meno. Dakari aliyevaa miwani ya kinga, maski ya uso na glovu anatumia kifaa cha mwanga wa buluu kinachoelekezwa mdomoni kwa mgonjwa. Msaidizi wake pia amevaa maski ya uso na glovu. Anatumia kifaa kingine kusaidia katika matibabu. Wote wawili wamevalia sare za kliniki.

Huu ni mkusanyiko wa vitu mbalimbali vinavyohusiana na mazingira ya kitamaduni au ya jadi labda kutoka kwa mganga wa kienyeji. Kuna vyombo vya udogo, baadhi vikiwa vimepangwa kwa shanga. Chungu kingine kimefunikwa na ganda la kobe na kimezungukwa na shanga. Kuna chombo kikubwa cheusi cya plastiki kikiwa kimejaa vitambaa vya kijani na vijiti, pia tunaona vitu vingine vidogo vidogo kama chupa za plastiki zenye miti na unga ndani.

Vidonge vya rangi nyekundu vimemwagika kutoka kwenye chupa ya kahawia kimoja kimekaa pekeyake kwenye kifiniko chenye rangi ya dhahabu kifiniko kimefunguliwa na kuwekwa karibu na mdomo wa chupa karibu na chupa na kipande chembechembe cha karatasi kinachoonekana kama mida ya kupima mkojo au karatasi ya kupima kiwango cha ph kikiwa na mstari yenye rangi mbalimbali.

Mwanaume wa makamo labda mrengo wa kienyeji amevaa kofia nyekundu na nguo nyekundu na nyeusi. Ameketi chini akiwa anachonga kipande cha mti kwa kutumia kisu. Kifua chake kimepambwa na kengele ndogo ndogo. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya nyumba ya kitamaduni yenye kuta za udongo. Katika kona tunaona kiti cha mbao na pazia ya zambarau. Juu ya ukuta kuna bango labda ya chakula au matangazo.

Huu ni mkusanyiko wa vitu vinavyohusiana na matibabu ya jadi au uganga . Kuna chupa kubwa ya plastiki iliyojaa kioevu chekundu kinachofanana na pombe ya asili au dawa ya kienyeji . Pembeni kuna vikombe na chupa ndogo zilizofungwa na kamba au vito . Kwenye bakuli jekundu kuna vitu vyenye manyoya vinavyofanana na miguu ya wanyama. Vitu hivi vyote vimezungukwa na shanga na vyombo vingine . Hali hii inaweza kuashiria mazingira ya mganga.

Tangazo hili linahusu bidhaa inayojulikana kama Siha Headache solution. Katika sehemu ya juu kuna picha za watu wakiwa wameshikilia vichwa vyao kuashiria maumivu ya kichwa. Sehemu ya katikati inaonyesha tatizo la kupoteza fahamu, tatizo la kupanda uso na kizunguzungu. Katika sehemu nyingine kuna picha ya akili ya binadamu ikionyesha maeneo ya maumivu. Pia kuna maelezo ya daktari aliyehusika daktari Ismail na namba yake ya simu.

Katika taswira hii, tunatazama vitu mbalimbali vinavyohusiana na matibabu na afya. Mbele kabisa kuna chupa ndogo ya kioo iiyo na dawa au chanjo yenye lebo inayoonyesha measles, rubella, mumps . Karibu na chupa hio kuna sindano ya matiabu iliyojaa kiowevu na iliyowekwa kwenye pakiti ya vidonge. Kuna pia chupa za dawa nyuma.

Hapa tunaona wauguzi wawili ndani ya chumba cha hospitali, muuguzi mmoja aliyevaa sare ya blue na kofia yenye maua anashughulikia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha hospitali. Muuguzi mwingine amesimama akiongea na mwanamke mjamzito. Mandhari ya nyuma inaonyesha televisheni kubwa iliyowekwa ukutani. Ikiashiria kuwa kuna huduma za burudani. Chumba hiki kina vifaa vingi vya hospitali, kama vile kitanda cha hospitali na meza.

Picha inaonyesha vifaa vya matibabu ikiwemo sindano na chupa mbalimbali za dawa. Katikati kuna chupa iliyoandikwa wazi, ikionyesha chanjo ya homa ya manjano. Kando yake kuna chupa zenye dawa nyingine za matumizi tofauti ikiwemo ile yenye vidonge vya rangi ya machungwa. Vifaa hivi vimepangwa kwa utaratibu kwenye sehemu nyeupe; vinavyoweza kuwakilisha vifaa vya kimsingi vya daktari au huduma za hospitali.

Mtu mzima akiwa amevaa barakoa anaomba sabuni msichana mdogo ili anawe mikono yake. Wote wawili wamefunika nyuso zao kwa barakoa. Nyuma yako kuna kituo cha kunawa mikono, chenye tanki kubwa jeusi lenye nembo za roto na unicef. Kituo hiki kimetengenezwa kwa ajili ya usafi wa umma. Hali hii inaonyesha juhudi za kulinda afya ya jamii na kukuza tabia ya kunawa mikono.

Daktari amevaa koti jeupe. Anachunguza mtoto mchanga. Mwanamke anayeonekana kama mama ya mtoto anamshika mtoto kwa makini huku daktari akitumia kifaa kidogo kumchunguza. Wote wametazama chini kwa mtoto wakionyesha umakini na utunzaji. Taswira hii inaonyesha mazingira ya kliniki au hospitali ikisisitiza umuhimu wa huduma za afya kwa watoto wachanga.

Darasa la shule lina mwalimu na wanafunzi kadhaa. Wanafunzi wamevalia sare za bluu na pinki wakiwa wameketi kwenye madawati. Mwalimu mmoja amesimama mbele ya darasa amevalia barakoa, huku mwanafunzi mwingine akionekana karibu na ubao mweusi. Hali inaashiria somo linaendelea. Ingawa mazingira ya darasa ni rahisi.

Mtu anamimina vidonge vya manjano vya vitamini au mafuta ya samaki kutoka kwenye chupa ya glasi ndogo, vidonge kadhaa tayari vimeanguka kwenye kiganja cha mkono wa pili vidonge hivi ni vya manjano na vinaonekana kung'aa kutokana na mwanga, picha hii inaonyesha hatua ya mtu anayejishughulisha na afya yake kwa kutumia virutumbisha.

Mwanamke ameketi kwenye kiti, amevaa barakoa na ameshika karatasi, akipokea chanjo ya sindano kutoka kwa mhudumu wa afya. Mhudumu wa afya amevaa nguo nyeupe na barakoa pia. Nyuma yao kuna watu wengine wengi wameketi kwenye viti, wakisubiri huduma hiyo. Watu hawa wako ndani ya jengo kubwa, labda ukumbi unaotumika kama kituo cha umma. Hali ya jumla inaonyesha shughuli ya upokeaji wa chanjo ikitelekezwa kwa umakini.

Hili ni eneo la jangwa lenye milima. Mandhari imejaa miamba ya rangi ya hudhurungi na nyeusi, ikionyesha kwamba hapo awali palikuwa na volcano . Kuna mti mmoja mkavu au mchache katikati ya picha. Eneo lote linaonekana kuwa kama na lisilo na mimea mingi. Mbali kabisa tunaona milima mikubwa inayotawala sehemu kubwa ya eneo hilo. Hapa tunaona ukame na uharibifu wa mazingira.

Katika chumba cha meno, mwanaume amelala kwenye kiti huku akihudumiwa na madaktari wawili. Mmoja wa madaktari anamtibu moja kwa moja huku mwenzake akionyesha ishara ya gumba juu, kumaanisha matibabu yamefanikiwa au yanapendeza. Madaktari wote wamevalia sare, barakoa na glovu huku mmoja wao akiwa amevalia miwani maalum ya uchunguzi.

Kuna chupa kubwa ya plastiki yenye kifuniko nyekundu iliyojaa kimiminika cha rangi nyeusi. Kwenye chupa hiyo kuna lebo nyeupe inayosoma dawa ya Epilepsy na safi Dawa. Lebo hiyo inaeleza matumizi ya dawa na nambari za simu za mawasiliano. Dawa hii inajieleza kama dawa ya mitishamba inayotumiwa kutibu kifafa na inaonekana kuwa tayari kwa mauzo.

Hapa tunaona chupa kadhaa za dawa zilizopangwa kwa utaratibu . Lebo ya kila chupa imeandikwa wazi wazi huku ikionyesha single dose zero point five via measles mumps and rubella virus vaccine mmr , hii inaashiria kuwa ni chanjo ya magonjwa ya surua , matumbwitumbwi na rubella na imetengenezwa na mask picha inaweza kutumika kuonyesha chanjo muhimu zinazotumiwa na watoto na watu wazima.

Hapa ni ajali mbaya ya barabara imefanyika ambapo basi na lori la kubeba mafuta vimegongana. Basi limeharibika sana mbele. Watu wengi wamekusanyika katika eneo hilo wengine wakiwa watazamaji na wengine wakijaribu kutoa msaada. Mandhari ni ya uharibifu na kuna vitu vilivyotawanyika ardhini ikiwemo mizigo. Hapa inatoa hisia za maafa makubwa ya barabarani na idadi kubwa ya watu waliokusanyika inaonyesha ukubwa wa tukio hilo.

Nesi amevalia sare nyeupe na misatari nyekundu na amevaa miwani akiwa makini anamchoma sindano mtoto mchanga kwenye mkono . Mama wa mtoto amevaa kofia nyekundu na sweta ya rangi ya pinki , anamshikilia mtoto kwa upole na kumtazama kwa karibu . Nesi anatumia umahiri mkubwa kutekeleza jukumu hilo muhimu na wote wawili nesi na mama wanaonyesha umakini kwa afya ya mtoto likiwa linafanyika ndani kwenye meza ya mbao.

Daktari wa meno akiwa amevalia mavazi kamili ya kujikinga ikiwemo barakoa, miwani na barakoa; anachunguza kinywa cha mgonjwa mdogo. Anatumia kifaa maalum cha meno chenye mwanga ili kuona vizuri ndani ya mdomo wa mgonjwa. Mtaalamu mwingine wa afya akiwa amevalia barakoa, anasimama nyuma yao. Hali hii inaonyesha mazingira ya kliniki ya meno ikisisitiza umakini kwa utaaluma hii.

Watoto watatu wanaonekana ,wakitabasamu, wakiwa wemesimama pamoja. Wote wananyoosha mikono yao kuelekea kamera, Wakionyesha viganja vyao, ambavyo vimejaa udongo mweupe. Watoto wote, wanaonekana wakiwa wamefurahi sana , Wamevalia nguo ya kawaida na wamezungukwa na miti, kuashiria kuwa wako katika eneo la vijiji au la alasiri. Udongo huu unaweza kuwa unatumia na watoto kwa mchezo au kwa sehemu ya shughuli za kila siku.

Muuguzi anachunguza mtoto mchanga aliye katika kifaaa maalum cha joto. Mtoto huyo ambaye ni mchanga sana amefungwa kwa mashine ndogo za kumsaidia kupumua na ana nyaya zilizounganishwa mwilini mwake. Muuguzi amevaa sare ya buluu na anaangalia mtoto huyo kwa umakini kubwa. Hapa ni mazingira ya hospitali hususan wadi ya watoto wachanga wenye matatizo ambapo huduma ya dharura na utunzaji maalum hutolewa.

Tunatazama jengo la choo cha umma. Jengo lina msingi wa mawe na juu kuna sehemu ya mbao iliyopakwa rangi ya manjano na ya kijani. Juu ya paa kuna maandishi PUBLIC TOILET kwa kiingereza. Mbele ya mlango kuna mwanaume aliyevalia shati lenye milia. Mazingira ni ya kijani yenye nyasi na miti na nyuma yake kuna majengo marefu. Hii inaashiria mazingira ya umma.

Mwanaume anaye fanya kazi labda mfamasia, au muuzaji wa dawa, anaonekana akipanga masanduku ya dawa kwenye rafu, ametabasamu na anatazama moja kwa moja kwenye kamera, nyuma yake kuna bango la kuelimisha kuhusu ugonjwa wa homa ya ini, juu ya rafu yake kuna masanduku, na chini yake kuna ingine, mazingira yanaashiria duka la dawa au kituo cha afya.

Picha inonyesha chupa sita za dawa zilizopangwa vizuri . Kila chupa ina lebo iliyoandikwa Zephania Life herbal clinic na diabetes ikionyesha kuwa ni dawa ya kisukari inayotokana na mimea . Vifuniko vya chupa vimefunikwa kwa karatasi maalum ili kuzuia matumizi mabaya . Dawa hizi zinaonekana kuwa tayari kwa jili ya kuuzwa au kutumika zikiashiria biashara ya dawa kienyeji.

Bango ndefu limeandikwa orodha ndefu za magonjwa na hali ya liafya kwa jona la kiingereza ikitaja ubingwa katika matibabu yao magonjwa hayo ni njia mbalimbali matatizo ya goti pembeni mwa bango kuna rafu zilozojaa mizizi na mimea vya asili ikiashiria kuwa matibabu inayotolewa ni ya kienyeji.

Mwanamume amevaa sare ya rangi ya kijani kibichi, na kofia nyeupe. Anaonekana akiwa ananawa mikono, na anaweka sabuni kutoka kwa mtambo wa sabuni unaopatikana kwenye ukuta. Chini ya mtambo wa sabuni kuna sinki mbili nyeupe, zinazotumika kunawia mikono. Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya nje ya jengo, ikiashiria kuwa mahali hapa ni choo au bafu ya umma. Mwanaume huyu anaonekana mnyenyekevu na mwenye bidii.

Hapa ni daraja na simiti lililoharibika. Linaonekana limepomoka kutokana na mafuriko au maporomoko ya ardhi, na maji ya rangi ya udongo yana pita chini yake. Ardhini kuna udongo mwingi na miti iliyong'olewa na kufunikwa kwa maji. Watu wengi, wamesimama juu ya daraja iliyopomoka. Wengine wakiwa wamevalia nguo za kawaida na wengine wamevaa suti, wakiangalia eneo hilo. Hali hii inaonyesha uharibifu.

Mtu aliyevaa shati jeupe anatumia kifaa cha kuchunguza sikio la mwanamke. Mkono mwingine wa mtu huyo umewekwa juu ya kichwa cha mwanamke, huenda kusaidia kupumzisha au kumshika imara. Mwanamke huyo amevaa fulana nyeupe yenye maandishi odd hearing na amefunika mabega yake kwa kitambaa chenye michoro. Nyuma yake kuna watu wengine wamekaa, mmoja wao amevaa fulana yenye maandishi the future .

Begi la dawa linaonyesha dawa ya azithromycin tablets iliyo na dawa ya azicip-500. Begi hilo ni jeupe na lina maandishi mekundu na meusi. Begi hilo pia linaonyesha lina pakiti tatu zenye vidonge ishirini zikiwa na nembo ya kampuni ya cipla. Mbele yake kuna pakiyi iliyo wazi ikiwa na vidonge vitatu vyeupe ndani yake.

Vifaa mbali mbali vya matibabu vimewekwa kwenye sehemu ya bluu ,mbele kabisa kuna chupa ndogo ya chanjo yenye lebo yellow fever vaccination na sindano iliyotayari kwa matumizi nyuma ya chupa hiyo kuna chupa nyingine ndogo kadhaa zenye dawa na chupa nyeupe za plastiki za dawa vifaa hivi vyote huenda wanatumia katika kituo cha afya.

Daktari akiwa amevalia miwani na kinyango cha upasuaji, anachunguza sikio la mgonjwa mwanamke, anatumia kifaa maalum, mgonjwa ameketi kwa utulivu na kuangalia chini, nyuma yao kuna watu wengine na sehemu ya hema, ikionyesha kuwa hii ni kambi ya matibabau au hafla ya afya ya uma, picha inaonyesha huduma za afya zikitolewa kwa uma katika mazingira yasio rasmi.

Daktari wa meno au mtaalamu wa afya, amevaa balakoa na glove .Akichunguza kinywa cha mgonjwa. Anatumia bamba nyeupe kuchunguza meno na fisi za mgonjwa. Mgonjwa amevaa nguo za maua. Wote wawili wako ndani ya chumba cha matibabu. Nyuma ya mtaalamu, kuna watu wengine kadhaa wamesimama, wakisubiri hii huduma.

Eneo linaonyesha nyumba inayoteketea kwa moto mkali. Moto huo unaonekana unaonekana kama unachoma sehemu zote za nyumba. Ikiwa ni pamoja n paa, kuta na ndani yake. Mwali wa moto ni mkubwa na unatiririka ukitoa moshi mzito na mwanga mwekundu. Paa la nyumba na bati la nyumba linaonekana kuanza kuharibika kutokana na choto kali.

Chupa kadhaa za dawa zimewekwa kwenye sehemu safi zikifunguliwa na kuonyesha yaliyomo ndani. Dawa hizo ni za kutibu ugonjwa wa kifua kikuu. Vidonge vya rumfamvini ni vya rangi nyekundu wakati vingine vyote ni vidonge vyeupe. Vifuniko viko wazi kando ya chupa tayari kwa matumizi au uhifadhi.

Hapa tunaona bidhaa tatu za tiba ambazo ni sabuni mbili zenye nembo nyekundu na nyeupe zenye jina powerful soap na maelezo ya Kiswahili kuhusu matumizi yake. Pia kuna chupa mbili za mafuta ya rangi ya manjano na chupa ndogo ya unga ya rangi ya kahawia. Bidhaa hizi zote zimeandikwa Herbal Research , kuonyesha kuwa zimetengenezwa kutokana na mimea.

Mkusanyiko wa vitu vya kitamaduni vimetandazwa kwenye zulia jekundu, kuna matufe mawili ya rangi ya machungwa, yalio fungwa kwa wavu au kamba, yanafanana na vifaa vya waganga wa kienyeji, citu vungine vilivyo tawanyika ni pamoja na ganda la konokono, mpangilio huu unaashiria vifaa hivi vinatumika katika tiba asili, matambiko au shuguli ya kiroho.

Watu wakiwemo watoto wanahangaika katika eneo lililojaa maji ya mafuriko karibu na makazi ya kitamaduni. Wengine wanatembea ndani ya maji machafu ya udongo, wakibeba mizigo vichwani, karibu na nyumba iliyoezekwa kwa nyasi. Baadhi ya watu wanajaribu kuokoa mali zao au kuimarisha makazi yao. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu mazito; ikionyesha mazingira magumu na dharura ya kibinadamu.

Wataalamu watatu wa afya wakimpima shinikizo la damu mwanamume aliyevaa sharti ya kijani. Mwanamume huyo ameketi kwenye kiti mbele ya meza. Moja wa wataalamu mwanamke ameshika mkono wa mgonjwa na anatumia kifaa cha kupimia shinikizo la damu. Wataalamu wote wamevaa barakoa na nguo za hospitali. Mazingira yanaonyesha chumba cha hospitali. Huku karatasi ina vitu vingine vya hospitali vikiwa zimetawanyika kwenye meza na kabati.

Mwanamume mmoja aliyevaa shati ya buluu na suruali ya jinsi amefurahi na kuinua mikono yake juu. Shati yake imeandikwa water step . Kando yake kuna bango kubwa lenye nembo ya water step na maelezo ya maono na mishani ya shirika hilo. Mwanamume huyo amejiegemeza kwenye ukuta wa zege na nyuma yake kuna matanki makubwa meusi ya kuhifadhi maji. Mandhari inaonekana kuwa ni ya nje na ni ya jua.

Vifaa mbalimbali vya tiba asili vimetandazwa kwenye kitambaa. Kuna bakuli, mitungi na vyombo vidogo vilivyojaa mimea, ponda na vitu vingine vya asili. Bakuli moja kubwa ina vitu vyeusi. Na kuna kitambaa cha kahawia. Mkono wa mtu unaonekana juu, akishughulika na vifaa hivyo. Hali hii inaashiria mazingira ya mganga wa jadi au mtaalamu wa mimea, akifanya maandalizi.

Hapa tunaona daktari wa meno ambaye anaonekana kuwa mwanamke akimhudumia mgonjwa. Daktari huyu amevalia sare za kijivu, miwani maalum na glavu za buluu. Anatumia kifaa cha kiasa cha kupiga mwanga wa buluu ili kutibu meno ya mgonjwa wake. Mgonjwa pia mwananamke amevaa miwani ya kinga ya rangi nyekundu ili kulinda macho yake dhidi ya mwanga mkali. Mgonjwa huyu amekaa kwenye kiti cha daktari na anaonekana kutulia wakati wa matibabu.

Watu kadhaa wamesimama nje katika eneo lenye meza za mbao na viti. Wote wamevaa barakoa. Mbele mwanaume ameketi nyuma ya meza akishika karatasi akionekana kuhudumia mwanamke mzee, amevaa sweta ya kijivu. Nyuma yao kuna watu wengine wamesimama wakisubiri. Mandhari inaonekana kuwa kituo cha huduma za umma, kama vile kusajili au kupika kura, ambapo taratibu za afya zinafuatwa.

Daktari wa meno akiwa amevaa glafu za rangi ya buluu anatumia kifaa cha meno kusafisha jino la mgonjwa, kifaa hicho chenye mpini wa rangi ya sambarau kimeelekezwa kwenye mdomo wa mgonjwa ambaye anaonekana akiwa amelala chini utekelezaji wa utaratibu huu unafanyika kwenye mazingira ya kiliniki hapa tunaona huduma ya matibabu ya meno.

Mwanamke mzee amevaa mavazi ya kimila ameketi kwenye kiti na uso wake umefunikwa kwa mkono wake akionekana kuogopa au kuhisi maumivu . Muuguzi amesimama karibu naye anamchoma sindano kwenye mkono wa mwanamke huyo . Wote wawili wamo ndani chumba chenye baridi na kuna jokofu kubwa la rangi nyeupe nyuma yao . Hii inaonyesha chanjo au sindano ya dawa ikitolewa katika kliniki au kituo cha afya.

Mtaalamu wa tiba ya mwili anamsaidia mgonjwa kufanya mazoezi ya kunyoosha mkono. Mgonjwa akiwa ameketi, ananyoosha mkono wake juu akishika pete. Mtaalamu anasimama karibu na mgonjwa akimuongoza kwa umakini na kumsaidia kufikia lengo la zoezi. Vifaa maalumu vya matibabu ya mwili ikiwemo fremu yenye pete na miti ya kutembea vinaonekana katika chumba. Vikionyesha mazingira ya kliniki.

Mtaalamu wa afya, aliyevaa koti jeupe, anatoa sindano kwa mtoto mchanga. Mtoto huyo anashikiliwa kwa uangalifu na mwanamke mwingine, ambaye anaonekana kuwa mama yake. Mwanamke huyo anatazama chini kwa makini wakati sindano inatolewa kwenye mkono wa mtoto. Mazingira yanaonekana kuwa ya kliniki au kituo cha afya. Kukiwa na nyaraka, kabati na begi la rangi ya blue nyuma yao. Mandhari hii inaonyesha tukio muhimu la matibabu.

Hapa tunaweza kushuhudia athari kali za mafuriko katika mtaa wa mabanda. Sehemu ya chini ya nyumba zilizojengwa kwa mabati imejaa maji ya rangi ya tope huku watu wawili wakionekana wakitembea ndani ya maji haya kwa tahadhari. Ngazi yana miondo mbinu ya mbao imeharibika. Baadhi ya mbao zimeegemea vibaa zikiwa hatarini kuanguka. Nguo mbalimbali zimetundikwa juu ya baraza la mbao, ishara kuwa wakazi bado wanaishi humo licha ya hatari iliyopo.

Bidhaa iliyoko kwenye picha ni ya unga wa mwarubaini herbal drink. Kopo hilo ni jeupe lenye mfuniko unaofanana na kofia ya chupa ya dawa. Kwenye sehemu ya mbele ya kopo, kuna lebo yenye picha ya mti mwarubaini likiwa na mimea ya kijani inayostawi nyuma. Lebo hio inaonyesha jina la bidhaa, mwarubaini herbal drink ikifuatiliwa na picha ya kikombe kidogo cha chai.

Hospitali ya kaunti ya Ahero iliyoko katika muktadha wa eneo hilo imezama katika maji ya mafuriko kufikia mlangoni. Maji hayo machafu yamefikia hadi kwenye ngazi yakionyesha ugumu wa kuingia au kutoka. Upande wa kushoto viti vya magurudumu vimeachwa karibu na ukuta vikiwa hatarini kuharibika. Upande wa kulia kuna hema la huduma ya dharau ambalo linaonekana kama limeunganishwa kwa jengo.

Mgonjwa mmoja amelala kwenye kitanda cha kliniki baada ya kupokea huduma ya kwanza, amevalishwa bandeji kichwani na kwenye mkono wake wa kushoto kuashilia majeraha, vifaa vya matibabu kama vile kupimo cha shinikizo la damu, viko kutani, huku vikombe vikombe vikiwa mezani, mazingira yanaonyesha kituo cha afya rahisi, kinacho toa matibabu ya darura kwa majeraha.

Duka ndogo au kibanda cha bidhaa za kienyeji kimejaa vitu viingi. kwenye raki ya chini ya sakafuni kuna chupa mia za chupa na plastiki tupu za ukubwa mbalimbali zikiwa zimejipanga kwenye harafu za juu na zilizotundikwa kuna vitu vingi vya kitamaduni kama ; vikapu vidogo vilivyofumwa ,kamba zilizofumwa na vitu vinginevyo visivyoeleweka na chupa ndogo ndogo zilizo jawa na dawa za kienyeji.

Daktari au mtaalamu wa afya anachunguza sikio la mwanamke akitumia kifaa maalum cha sauti. Kifaa hicho kinawekwa karibu na sikio la mwanamke, huenda ili kupima uwezo wake wa kusikia. Mwanamke huyo amekaa na anaonekana akizingatia uchunguzi unaoendelea. Nyuma yake kuna mtu mwingine aliyevaa fulana nyeupe yenye maandishi ya the future , yaliochapishwa juu yake. Tukio hili linaweza kufanyika katika kliniki ya afya ya kambi ya matibabu.

Mafuriko makubwa yamesababisha kukatika kwa barabara muhimu, na kusomba sehemu ya lami na sehemu ya chini. Bomba la huduma limeharibika, watu wamekusanyika kushuhudia tukio hilo. Maji ya matope yanatiririka kwa nguvu, yakionyesha hatari iliyopo. Usafiri umesitishwa, na hali inaadhiri wakaazi wa eneo hilo.

Hapa mtaalamu wa afya anatayarisha chanjo. Mtaalamu amevaa glavu na anashika chupa ndogo ya chanjo, akitumia sindano kuchukua dozi . Muktadha huu unaonyesha mchakato muhimu wa kutoa chanjo, hatua muhimu ya kulinda afya ya jamii dhidi ya magonjwa ya kuambukiza, kama surua na matubwitubwi.

Eneo la makazi limefurika, huku maji machafu ya mafuriko yakifunika ardhi na sehemu ya chini ya nyumba. Maji haya yamezunguka nyumba kadhaa zenye paa za mabati na udongo, huku baadhi ya nyumba hizo zikionekana kama zimeathirika vibaya. Katikati ya mafuriko hayo, kuna vipande vya miti au mabaki ya mimea. Paa za nyumba zinaonekana kama zimetengenezwa kwa mabati ya rangi tofauti. Hii inaonyesha athari mbaya za mafuriko.

Mtaalamu wa kudhibiti wadudu wamevalia suti nyeupe ya kinga, kinyago cha gesi usoni na glavu za kijani wanatumia kifaa maalum cha kunyunyizia dawa karibu na sinki ya jikoni, hali hii inaonyesha hatua za kitaalamu za usafi na udhibiti wa wadudu ili kuhakikisha mazingira safi na salama kwa afya ya umma.

Nashuhudia adhari mbaya ya ukame kali katika eneo kame na lenya lenye joto, mwanamke amevalia nguo nyeusi amesimama katikati ya ardhi kavu nyekundu iliyojaa mifupa ya wanyama waliofariki hali hii inaonyesha wazi jindi uhaba wa mvua inavyoadhiri vibaya maisha ya jamii ya wafugaji na kusababisha kifo cha mifugo ambayo ndiyo chanzo kikuu cha maisha ya wafugaji mandhari hii inaashiria uaribifu kubwa wa maisha .

Hapa ni mapokezi ya duka la meno au kliniki ya meno . Kuna dawati la mapokezi lenye nembo iliyooneka kama dental care iliyoandikwa kwa herufi kubwa . Nyuma ya dawati hili kuna mlango wa kioo wenye maandishi yaliyopakwa rangi nyeupe . Jina la duka la meno au nembo linaloonekana kwa urahisi kwenye mlango wakioo na pia kwenye dawati la mapokezi . Kwenye ukuta upande wa juu kuna televisheni ndogo inayoonyesha picha ya mtu.

Watoto watatu wamevaa sare za shule. Wamesimama karibu na tanki kubwa la maji. Tanki hilo ni la rangi ya buluu na juu yake kuna maandishi meupe yaliyochorwa kwa mkono yasemayo we drink clean water donated by hope core . Mtoto mmoja amevaa sare ya rangi ya samawati. Anachota maji kutoka kwenye bomba lililounganishwa kwenye tanki hilo. Watoto wengine wawili wanasubiri karibu huku mmoja akiwa ameshikilia chupa ya maji.

Mtaalamu wa afya anampatia mtoto mchanga chanjo. Mama yake amemshikilia mtoto huyo kwa upole huku akimtazama kwa hisia mchanganyiko, za wasiwasi na faraja. Hali hii inaonyesha mazingira ya kliniki, ambapo chanjo hutolewa, ili kuwalinda watoto dhidi ya magonjwa mbalimbali, hatua muhimu ya afya ya umma.

Eneo kame la nusu jangwa linaonyeshwa likiwa na nyumba ndogo ya duara iliyotengenezwa kwa nyasi au mimea iliyokaushwa, mbele ya nyumba hiyo kuna kitambaa cha rangi ya kahawia kilichofunikwa, mazingira yamejaa miti ya kichaka iliyokauka na undogo wenye mchanga, katikati kuna pipa la maji la plastiki la manjano lililoachwa kwenye ardhi.